Serikali imehakikisha kuwa kila mwanafunzi ameweza kupata mojawapo ya miundo msingi katika maisha yao. Wamehakikisha hilo kwa kuleta viti na loka ambazo wanafunzi wanaweza kuzitumia wakati ule wa masomo.

Elimu ni mojawapo ya miundo msingi katika maisha ya binadamu. Serikali yetu ya Kenya, imehakikisha kuwa kila mtoto anaweza kupata elimu. Wameweza pia kupea watoto viti wanazozikalia, kila wanaposoma katika shule zao.

Kila mkenya ana uhuru wa kujihushisha na mchezo yeyote anayotajika nayo. Mojawapo ya michezo hizo ni mchezo wa kuruka chini. Mtu anaposhiriki katika mchezo hizi, anaweza kusimamamia inchi yake katika maish, mashindano mbalimbali.

Elimu ni kitu ya msingi katika jamii. Kila mtu ana uhuru wa kupata elimu ijapokuwa yeye ni mlemavu ama yeye ni mtu mzima. Hakuna ubaguzi.

Ngeli ni kitu muhimu ambayo watu wanafaa kuzingatia wanapozungumza. Unapotumia ngeli nzuri, hauwezi kuboronga sarufi. Kiswahili kinatufunza jinsi ya kutumia ngeli bila kupotozwa.

Kuletwa kwa viti kwa shule zetu imeweza kurahisisha hali ya wanafunzi kupata masomo, serikali imehakikisha kuwa kila mwanafunzi anaweza kupata kiti anachokalia ili aweze kupata masomo yake vizuri.

Elimu ni mojawapo ya miundomsingi katika maisha ya kila binadamu. Kila mwanafunzi anahitajika kupata masomoili aweze kupata maisha mazuri kesho yake. Serikali imehakikisha hili kwa kujenga madarasa ambapo wanafunzi wanaweza kupata masomo yao.

Kuna njia tofauti za usafiri. Mojawapo la njia hizo ni lori. Lori linatumika kusafirisha mizigo kama changarawe. Kuna lile la garimoshi, kuna la baiskeli pia.

Wakati ambapo wachezaji wanaenda kushiriki katika michezo na nchi mbalimbali ,serikali yetu ya Kenya inatoa mashabiki ambao wanaenda kushabikia inchi yetu ilikuwapea motisha.